Huyu ni mwanamke akifanya kazi kwa kompyuta, yenye meza ya mbao, katika jikoni ya kisasa. Ana vazi la rangi ya kijivu, na anakaa karibu na dirisha kubwa. Jikoni ina kuta wa vigae nyeupe, vifaa vya umeme, na mapambo ya mmea kwenye rafu.

Huyu ni mwanamke anavutiwa na kompyuta akiwa amevaa kichwa cha sauti akishikilia kalamu kuchora kwenye daftari. Kuna kitabu kiko kando yake. Anakaa kwenye meza nyeupe katika chumba chenye sofa.

Huyu ni mtu anayesoma kompyuta wakati wa darasa la mtandaoni. Mwalimu anafundisha mbele ya ubao hesabu changamfu. Wengine wameketi karibu na meza yenye vitabu, kalamu na noti. Mazingira ni ya kitaalamu na kielimu.

Hawa ni watu wawili wanaozungumza nje. Mmoja amevaa jezi nyeupe na anatumia kompyuta uku kikombe ikiwa pembeni mwingine amevaa fulana ya rangi ya kijivu na anashikilia kalamu juu ya kitabu. Wamekaa kwenye meza iliyo mazingira ya kijani kibichi.

Huyu ni mtu anayesoma kwenye meza ya mbao. Kuna kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha hesabu. Karibu na kompyuta kuna vitabu, kikokotoo, kalamu za rangi na daftari ambapo mtu huyu anaandika. Mazingira yanaangazia kujifunza kwa mbali.

Huyu ni mtu ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa mavaa vichwa yva sauti anaangalia mkutano wa video. Kwenye skirini watu mbali mbali wanaonekana wakishiliki mazungumzo kwa njia ya mtandao. Dawati lina vifaa tofauti simu ya kisasa, daftari, kalamu na keybodi nyeupe.

Hawa ni watoto watatu waliovaa sare nyeupe wakiwa kwenye meza na kompyuta. Mmoja wao anachapa kutumia kibodi huku mwingine akiangalia. Mwalimu mwenye nywele nyeusi yuko nyuma yao. Chumba kina kioo vya madirisha na ukuta wa rangi ya kahawia.

Huyu ni mwalimu akisaidia mtoto mdogo kutumia kompyuta darasani. Wengine wanasoma kwa kompyuta zingine kwenye meza. Nyuma kuna bango la Re-Imagine Education Zimbabwe na ubao mweupe. Watoto wamevaa sare za bluu na wako katika mazingira ya kujifunza ya kidijitali.

Huyu ni mwanamke anayefanya kazi kwenye meza. Amevaa jezi yenye mistari. Anatumia kalamu kubadilisha noti kwenye kitabu. Kando yake kuna kompyuta iliyo funguliwa na dirisha linaloangalia nje ambapo pana miti.

Hii ni meza ya mbao iliyo na kompyuta ya skrini kubwa. Inaonyesha mtu aliyevaa suti ya buluu, akifundisha mbele ya ubao wa chaki. Meza ina kibodi, kipanya, simu na vitu vingine vya mapambo kama sufuria, mimea na taa ndogo.

Huyu ni mtu mwenye miwani. Amekaa mezani akiandika kwenye kompyuta. Kando yake kuna kikombe cha kahawa, kitabu ,kalamu na mimea mifukoni mbili. Chumba kina ukuta wa matofali na dirisha kubwa linaloangalia nje.

Huyu ni msichana mdogo, amevaa miwani ya rangi nyekundu akikaa kwenye kiti nyeupe. Ana kipaza sauti maskioni, akizingatia skrini ya kompyuta iliyo mbele yake. Meza na vitabu, karatasi na vifaa vya kuandikia. Nuru inaingia kupitia dirisha lililo nyuma yake.

Huyo ni mwanamke ameketi kwenye kochi la rangi ya zambarau, amevaa hijabu na kichivu, na anatumia kompyuta mpakato. Meza ya mviringo iliyo mbele yake ina mishumaa. Watu wa mchochoro tofauti wameketi kwenye makochi.

Huyu ni mwanamke anayeketi kwenye kiti cha ngozi, akiwa amevaa jezi nyeupe na suruali ya buluu, anatumia kompyuta mpakato. Chumba kina meza, picha na kiti kingine cha thamani. Kuna miche ya mti, vifaa vya mapambo kwenye meza ndogo. Kuta una rangi ya kahawia, na sakafu ni ya mbao.

Huyu ni mwanamke, mwenye nywele zilizopinda anakaa kwenye meza akiwa wamevaa jezi nyekundu. Yuko mbele ya kompyuta iliyowekwa kwenye kituo cha kuinua. Chumba kina kiti nyeusi na ukuta zilizo na rangi nyepesi. Kuna vifaa vya ofisi karibu na yeye.

Huyu msichana amevaa fulana ya bluu na mikroskopu kwa shingo. Ameshikilia simu kwa mkono wa kushoto na wa kulia ukiwa na kalamu. Anatumia kompyuta mpakato iliyo mezani ya rangi nyeupe na chombo kilicho na kalamu tofauti ndani. Kwa mbali kuna meza iliyo na bidhaa mbali mbali juu.

Hii ni kompyuta mpakato kwenye meza ya mbao. Skrini ina maandishi ya e-learning pamoja na alama za elimu kama vile kofia ya wahitimu na vitabu. Meza ina vikombe vya kahawa, mimea kwenye sufuria na karatasi za kuandikia

Huyu mtoto mdogo akiangalia kompyuta kwenye meza. Amevaa jezi ya rangi ya kijivu na ana kitabu iliyo wazi mbele yake. Kando yake kuna kalamu, mpira wa kuchafua na kauli ya mitaa. Meza ina ua la mmea wa majani na kipanya cha kompyuta.

Huyu ni mtu amevaa jezi ya bluu akiwa ameketi meza akishirikiana na kompyuta. Ameweka kalamu mkononi akichunguza kitabu kilicho wazi. Chumba kina vioo vya kiowevu na mwangaza wa asili kupitia madirisha.

Hawa ni watu wawili wakifanya kazi kwenye kompyuta katika ofisi. Mmoja anaonyesha skrini iliyo na msimbo wa programu huku mwingine akichunguza. Chumba kina meza, viti vya blue na vifaa vya teknolojia. Mazingira ni ya kikazi na ya pamoja.

Huyu ni msichana mdogo na amevaa vifaa vya masikio. Anaangalia kompyuta akifanya mazungumzo kupitia skrini. Amevaa vazi la rangi ya manjano. Chumba kina taa ya asili kutoka dirishani na mapicha kwenye ukuta. Meza ina vifaa vya kuandikia na kalamu.

Hawa ni watu wawili wanaotumia kompyuta katika ofisi yenye meza na viti. Msichana amevaa fulana ya rangi ya kijani, mvulana amevaa fulana ya buluu. Mazingira yana jua lililopita kupita dirisha kubwa. Watu wengine wako mbali wakiwa na kazi zao.

Huyu ni msichana mdogo mwenye nywele ndefu akifanya kazi kwenye meza ya mbao. Meza ina kompyuta, skreeni kubwa, kibodi, kipanya, kitabu cha kuandika, penseli na vifaa vingine vya ofisi. Chumba kina sakafu ya rangi nyepesi na mazingira ya utulivu.

Huyu ni mtu ameshikilia kompyuta kwenye sofa katika chumba kilicho na rafu, kiti cha rangi ya kijivu na zulia ya kahawia. Skrini ya kompyuta inaonyesha mwalimu akitumia ubao wa mbao akifundisha. Mtu huyu amevaa jezi nyekundu na suruali ya bluu.

Hawa ni watu wanne wakiwa katika chumba cha ofisi. Wanawake wawili na wanaume wawili wamevaa shati za rangi ya samawati. Mmoja anaonyesha kitu kwenye komputa iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Mwingine akishikilia karatasi na kalamu. Dirisha kubwa lililopeperusha mwanga wa asili.

Huyu ni mwanamke akikaa kwenye kiti akiwa amevaa blazari, ya rangi ya zambarau na nguo ya manjano. Anatumia kompyuta iliyo kwenye meza pamoja na vifaa vya sauti. Nyuma yake kuna skrini kubwa inayoonyesha maelezo ya mtandao. Chumba kina ukuta mweupe na vifaa vya kiufundi.

Ni darasa la mtandaoni ambapo walimu wanafundisha mstari wa mbele kwenye kompyuta. Meza ina vitabu, kalamu za rangi, daftari zilizo wazi, na noti za manjano. Mkono wa mtu unaandika hesabu kwenye karatasi, huku simu iko pembeni.

Huyu ni msichana amekaa mbele ya kopyuta, amevaa kichwa cha sauti akiangalia mkutano wa mtandaoni kwenye skrini. Chumba kina sofa mto wa rangi ya manjano, taa ya mezani na meza yenye vitabu. Nguvu ya umeme inawaka uku mazingira yakijaa utulivu na uzuri wa nyumbani.

Huyu ni mtu anayeshikilia kibao cha elektroniki juu ya meza. Kina skrini enye rangi ya buluu na maelezo machache. Kando yake kuna simu ya mkononi na mshumaa mdogo unaowaka. Meza iko katika chumba chenye viti vya kahawia na glasi ya maji. Amevaa bangili ya dhahabu

Huyu ni mwanamke anafanya kazi kwenye kompyuta akiandika kwenye daftari kwa kalamu akiwa amevaa shati ya bluu. Anakaa kwenye meza iliyo na kikombe cha rangi samawati na kikoto. Chumba kina dirisha la vipofu na piano pembeni.

Huyu ni mtoto mdogo ameketi kwenye meza akiangalia kompyuta. Skrini inaonyesha mwanamke anayesoma kitabu. Meza ina taa nyeusi ,mimea ya kijani na magazeti. Ukutani kuna muundo wa miale ya rangi tofauti ,anashikilia kalamu akijifunza.

Huyo ni mtu anayeangalia kompyuta kwenye meza. Skrini inaonyesha mwalimu akifundisha mbele ya ubao. Meza ina kalamu, daftari, kipanya na mimea ya ndani. Amevaa jezi ya rangi ya chungwa na saa mkononi. Chumba kina dirisha na vifaa vya ofisi.

Hawa ni wanafunzi wawili waliovaa hijabu za rangi tofauti wakijifunza kwenye darasa. Wanashikilia kifaa cha elektroniki wakiangalia pamoja. Darasa lina ubunifu wa jadi na wengine wanaendelea na masomo.

Huyu ni msichana mdogo amevaa fulana nyeupe, anafanya kazi kwenye dawati .Anashikilia kalamu kijani akichora kwenye karatasi. Karibu na yeye kuna vitabu vingi vya rangi tofauti moja na noti za rangi mbalimbali. Anaangalia chini huku mkono ukiwa kwenye kichwa.

Huyu ni mwanamke anayesoma. Amevaa jezi ya rangi ya manjano akiandika kwenye daftari wazi, huku akiwa na kompyuta. Yuko meza yenye vifaa vya ofisi na chumba kina jikoni nyuma yake. Nywele zake zimefungwa juu kwa mtindo wa kusuka.

Huyu ni mtu wa akifanya kazi kwenye meza katika chumba kilicho na rangi ya kahawia amevaa shati nyeupe na anashikilia tai nyeusi ,mezani ni kikombe cha kahawia, simu una vifaa vingine vya ofisi ,ukutani kuna michoro wa rangi za uchukuzi na maneno machache kuna kompyuta ya skrini kubwa ni vifaa vya kielektroniki kwenye meza.

Huyu ni mroro amevaa vifaa vya sauti za rangi ya manjano na kijivu ameketi kwenye sofa ya krimu akishirikiana na kompyuta amevee jezi yenye mistari nyeupe na nyeusi kando yake kuna ukuta wa buluu na rafu ya vitabu pamoja na mazingira ya ndani yenye vifaa mbalimbali.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye nywele zilizo sukwa kwa rangi na shanga. Amevaa jezi nyekundu akishikilia penseli na kufanya kazi kwa karatasi kwenye meza ya mbao. Karibu naye kuna kompyuta ya kibao inayo onyesha mtu anayefundisha kupitia skrini.

Huyu ni msichana mwenye furaha anayepiga Salamu mbele ya kompyuta. Yuko kwenye meza yenye kitabu cha kuandika, kibodi na kipaji. Chumba kina rafu na mimea ya ndani pamoja na nguo kwenye kiango. Msichana amevaa jezi ya rangi tofauti na amefunga nywele zake.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta akiwa amevaa vifaa vya sauti. Skrini inayoonyesha mwalimu akifundisha mbele ya ubao wa kijani wenye maandishi ya hesabu. Mazingira yana dawati, kalamu za rangi na vitu vingine vya ofisi.

Hawa ni watu wawili wakiangalia kompyuta. Skrini ni ya dashibodi ya film inayoonyesha taarifa za matukio kuhusu mahali na idadi ya washiriki. Meza ina kibodi, panya, kompyuta na daftari. Mazingira yana dirisha linaloangalia nje.

Huyu ni mtu anafanya kazi kwenye meza akishikilia kalamu ya buluu akiandika kwenye daftari, kompyuta iko wazi karibu na kikombe cha kahawa kimewekwa pembeni, tovuti ya mmea inaangalia kutoka dirishani huku chumba kikiwa na mwangaza wa asili.

Huyu ni mwanamke akikeki kwenye kiti mbele ya kompyuta katika darasa. Amevaa jezi zenye rangi tofauti na ana miwani. Nyuma yake kuna ubao mweusi yenye karatasi ya michoro. Skrini kubwa inaonyesha wazo, mkutano wa mtandaoni na picha za watu wengi naweza .Ina vifaa kama kalamu, kitambaa cha karatasi

Yule mtu akifanya mazungumzo ya mtandaoni kwenye kompyuta, mazingira yana dirisha na mmea wa ndani , meza na kitabu cha kuandikia na kalamu, chumba kina taa na rangi ya bluu nyepesi , mtu huyo ana mikono ikiwa wazi wakati anazungumza.

Hii ni kompyuta iliyowekwa juu ya meza pamoja na simu karibu yake. Mtu anatumia vidole vyake kwenye kibodi huku skirini ikionyesha tovuti ya digital learning . Kando yake kuna karatasi nyeupe, penseli na stapler ya rangi ya buluu. Neno kitabu limeandikwa kwenye sehemu ya juu kulia.

Huyu ni mtu anayefundisha mbele ya jukwaa akiwa amevaa fulana ya rangi ya buluu. Nyuma na kando yake kuna maandishi ya hisabati yaliyoandikwa Kwa rangi ya kijani kibichi kwenye ukuta wa giza. Kuna kompyuta wazi juu ya meza. Maudhui yanajumuisha misibo ya kiimla na hesabu za juu.

Hawa ni wasichana wawili waliovaa jezi za rangi ya waridi wakisoma kompyuta kwenye meza. Wako katika chumba chenye watu wengi waliokaa meza za mbao na kuna dirisha kubwa nyuma yao. Wanatabasamu na wamejikaza kwenye kazi.

Hii ni mikono miwili ikibonyeza kitufe kwenye kompyuta mpakato, wenye skrini inaonyesha maandishi E-learning moja na picha ya vitabu viwili. Mbele kuna simu yenye jalada jeupe, daftari la kahawia na vifaa vingine kama kalamu, karatasi zilizo na michoro ya takwimu, kompyuta nyingine pia inaonekana mezani.

Huyu ni msichana anayejifunza kupitia kompyuta, yukona vifaa vya sauti masikioni, na anashikilia kalamu. Skrini inaonyesha mwalimu anayefundisha. Chumba, kina madirisha na meza ya mbao, kuna simu kwenye meza, na kiti, kando yake.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa kwenye mkutano, wameketi na karafuu, meza nyeusi Mmoja wao anatumia kompyuta inayoonyesha skrini ya auto-medics na nembo ya Google. Kwenye meza kuna karatasi za manjano na za waridi pamoja na vitabu. Nyuma ya meza kuna masanduku ya rangi tofauti.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye nywele ndefu ameketi kwenye kiti cha rangi ya waridi akifanya kazi kwenye dawati. Mtoto amevaa Jersey yenye mistari ya rangi tofauti na anashiklilia penseli. Mbele yake kuna komputa inaonyesha mwalimu wa kike akifundisha kwa kutumia ubao. Dawati lina vifaa vya kuchezea kama sura za rangi na vifaa vya kuandika.

Huyu kijana ameketi mezani akiwa na kompyuta mbele yake. Ana shati ya rangi ya buluu na nyekundu akiweka mkono wake kwenye kidevu. Chumba kina rafu ya vitabu, kiti cha rangi ya manjano na mmea wa ndani. Juu ya meza kuna kitabu kilichofunguliwa.

Huyu ni msichana akifanya kazi kwenye meza akiwa amevaa hoodie ya rangi ya kijani. Yeye anaandika kwenye karatasi huku akisikiliza kupitia vifaa vya sauti. Kwenye kompyuta yake kuna skrini inayoonyesha watu kadhaa waliopo katika mkutano wa mtandaoni. Chumba kina dirisha na kiti cha mbao.

Hawa ni watu watatu wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye maktaba, wawili wasichana mmoja mvulana. Mmoja ameshikilia kompyuta kibao na wanaonekana wakitabasamu kwa furaha. Mezani kunaonekana kuwa na vitabu na kalamu.

Huyu ni mtoto mdogo amevaa fulana nyekundu akiwa ameketi kwenye meza. Karibu naye kuna kompyuta iliyofunguliwa na kitabu cha maandishi. Nyuma yake kuna mtu mzima amevaa jezi nyeupe akiangalia mbele. Chumba kina ukuta wa rangi ya dhahabu na kiti nyeusi. Mwanga wa asili unaonekana.

Huyu ni mtu akifanya kazi kwenye meza yenye kompyuta na skrini mbili. Amevaa fulana ya rangi ya kijivu na ameketi kwenye kiti nyeusi. Meza ina kichapishi, simu na vifaa vingine vya ofisi. Kuna mmea kwenye kona chumba pamoja na taa na vifaa vya mapambo.

Huyu ni mtu akiwa ameketi kwenye meza katika chumba kilicho na dirisha lenye pazia. Amevaa shati nyeupe na anafunga tai. Meza ina kompyuta, simu, kikombe, na karatasi . Chumbani kuna kabati la mbao, saa ukutani, picha, na vazi la rangi ya chui lililowekwa kwenye kiti.

Huyu ni mwalimu akifundisha mbele ya ubao wa maandishi. Amevaa jezi ya rangi ya kahawia na koti jeusi. Ameshikilia kalamu na karatasi huku akiwa na kompyuta mbele yake. Kamera imewekwa kwenye kifaa cha miguu mitatu. Ubao una hesabu tofauti wenye rangi ya nyeupe.

Huyu ni mtu anayechukua noti kwenye meza ya duara nyeupe, iliyokua na kompyuta pamoja na mmea mdogo wa kupamba. Skirini ya kompyuta inaonyesha mwalimu wa kile anayefundisha mada kwenye ubao. Ofisi na madirisha makubwa, viti vingi, na watu kadhaa wanaofanya kazi, kwa mbali.

Huyu ni mtoto anayesoma amekaa kwenye meza akishikilia kalamu, akiangalia komputa ambayo inonyesha mwalimu. Akifundisha darasani kupitia skrini. Mbeni, na vyombo, na mimea ya awali. Chumba kina mwanga wa asili kutoka dirishani na mazingira yanaokana ya kupendeza.

Hawa ni wanafunzi wawili wakitumia kompyuta kidijitali darasani. Wamevaa jezi za rangi tofauti na wamekaa kwenye meza ya mbao. Nyuma yao kuna ubao wa rangi ya kijani. Chumba kina taa za kutosha yanayofaa yakujifunzia.

Huyu ni mtu mwenye ndevu akiwa ameketi mezani akiwa amevaa jezi ya rangi ya kahawia. Yuko mbele ya skrini mbili zinazoonyesha mkutano wa mtandaoni. Moja ina mtu mwingine akizungumza huku wengine wakiwa wengi kwenye skrini nyingine. Meza na kikombe cha kahawa, mimea ndogo, kibodi na kipanya.

Hawa ni watoto wanne waliovaa nguo za buluu wakiwa wamesimama kwenye meza iliyofunikwa na kitambaa chenye maua. Hao wanatumia kompyuta za halahala zilizowekwa juu katika chumba kilicho na dirisha la chuma na vifaa vya nyumbani kama kabati na sanduku.

Huyu ni mtoto anayetumia kompyuta kibao kwenye meza. Anashikilia kifaa kwa mikono miwili huku akiangalia skrini yenye programu za kujifunza. Meza ina kalamu, kitabu nyekundu. Chumba kina vifaa vya shule kama vile vitabu na vinginevyo. Amevaa sare ya shule ya rangi ya buluu.

Huyu ni mtu anayejifunza kwenye kompyuta iliyowekwa mezani. Skrini inaonyesha mwalimu akifundisha mbele ya ubao wenye hesabu. Mtu huyo anatumia kichwa cha sauti na anashikilia kalamu. Kwenye meza kuna kikombe cha kahawa.

Huyu ni mtu akifanya kazi kwenye meza yenye kompyuta na vifaa vya kuandika amevaa vichwa sauti na anaangalia skrini inayoonyesha grafu na mtu mwingine kupitia video. Meza ina karatasi kidogo kwa pande ya kompyuta. Chumba kina taa na vitabu kwenye rafu.

Huyu ni mtu anayesoma. Amevaa jezi ya rangi chungwa akiwa na vifaa vya sauti kichwani, akitumia kalamu ya buluu kuandika kwenye kitabu, akiwa amekaa karibu na kompyuta. Chini ya taa nyeupe karibu na rangi ya kijani katika chumba kilicho na kabati nyeupe, mazingira ya utulivu.

Ni mwanamke mwenye nywele refu akifanya kazi kwenye kompyuta mezani. Amevaa jezi nyeupe na ameketi kwenye kiti cheusi. Meza ina vitabu, kalamu na picha za karatasi. Ukutani kuna picha zilizowekwa kwenye fremu.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta kwenye meza ya mbao. Skrini ina maandishi ya E-learning pamoja na alama za elimu kama kofia ya wahitimu, taa na vitabu. Meza ina vikombe, karatasi na mimea ndani ikionyesha mazingira ya kazi yenye utulivu.

Huyu ni msichana amevaa nguo ya kahawia na nyeupe akitazama kompyuta mpakato. Anazungumza na mtu mwingine aliye kwenye skrini. Meza ni ya mbao yenye mmea wa kijani na vitabu tofauti vilivyopangwa vizuri kando ya kompyuta.

Huyu ni mtu amekaa mbele ya kompyuta akiangalia darasa la mtandaoni. Kwenye skrini mwalimu anafundisha hesabu akiitumia ubao wa kijani. Mtu anayeangalia umevaa vifaa vya sauti vya kichwa unashikilia kikombe cha rangi ya waridi. Chumba kina meza na viti na mazingira ni ya kiwanda.

Huyu ni mtoto mdogo amevaa fulana ya manjano akiwa ameketi mezani atumia kidude kuwasiliana na skrini ya kompyuta inayoonyesha ramani ya dunia na neno e-learning pamoja na alama za elimu kuna bango ya tcd juu kulia.

Huyu ni mwalimu akifanya kazi kwenye kompyuta akizungukwa na wanafunzi waliovaa sare za shule za rangi bluu na vifuniko nyekundu wakiangalia kwa makini. Meza ina kitabu na vifaa vya kusoma mazingira yakionekana ya kielimu.

Hawa ni watu wawili wakiwa na kompyuta kwenye meza katika chumba cha kazi. Mmoja anaangalia skrini iliyo na msimu wa programu huku mwingine akishirikiana. Mazingira yana vifaa vya teknolojia na watu wengine wako mbali.

Huyu ni mtu anayesoma ameketi kwenye sofa, akiwa amevaa fulana nyekundu, akiandika kwenye daftari juu ya meza ndogo. Kompyuta iko wazi, ikionyesha mkutano wa mtandaoni, na karatasi zingine zimewekwa pembeni. Rangi za zambarao na buluu zinaonekana kwenye mtu wa kushoto. Huku ikiegemea iko karibu.

Huyu ni mtoto mdogo amevaa kichwa cha sauti akiwa ameka mbele ya kompyuta kwenye meza. Amejilaza kwenye sofa ya rangi ya kijivu. Karibu naye kuna kitabu kilicho wazi, glasi ya maziwa na kalamu ya rangi ya manjano.

Huyu ni mtu amekaa akishikilia karatasi. Mezani kuna kibodi na kipanya. Mbele yake kuna skrini inaonyesha watu kadhaa wakiwa kwenye mkutano wa mtandaoni. Chumba kina taa nyeupe na spika ya sauti pembeni. Mazingira ina rangi ya bluu na vifaa vya ofisi.

Huyu ni msichana. Amevaa fulana ya rangi ya waridi akiwa na vifaa vya sauti ya rangi ya samawati. Ameketi sakafuni akiandikwa kwenye daftari kwa kalamu huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Chumba kina kiti cha mbao na blanketi ya kijivu pamoja na mmea ya ndani ya kijani.

Huyu msichana ameketi akitazama kompyuta kwenye meza yenye kitambaa cha rangi. Kompyuta inaonyesha skrini ya mkutano wa mtandaoni. Karibu kuna mmea kwenye rafu karatasi za kuandikia, simu na kikombe cha rangi ya zambarau.

Huyu ni msichana, akiandika kwenye daftari, mezani. Amevaa fulana ya rangi ya machungwa na anatumia penseli. Kando yake, kuna kompyuta wazi na vitabu vya kujifunzia. Chumba kina televisheni kubwa nyuma yake, mazingira ya kifahari.

Huyu ni mwanamke anafanya kazi kwenye jedwali. Amevaa jezi ya buluu akishikilia ramani ya tofu akitumia kibao cha kidigitali akiwa mbele ya rafu ya vitabu pamoja na picha za rangi na karatasi za uchukuzi. Pembeni kuna simu iliyofungwa kwenye kiweko chenye miguu mitatu.

Huyu ni mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta katika ofisi. Amevaa suti ya rangi ya buluu na saa ya dhahabu mkononi. Anapiga kazi kwenye jadwari lenye kikombe cha kahawia na mimea karibu. Nyuma yake kuna mwingine anatumia kompyuta nyingine. Chumba kina dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili.

Hawa ni wasichana wawili wamekalia gazi iliyotegenezwa kwa mbao. Mmoja ameweka komputa mpakato mguuni na mwengine nyuma anatumia komputa kibao, kando ya gazi kuna kingo ya glasi iliyowekwa bao juu upande wa kushoto kuna chuma cha kushikilia mtu kupanda au kushuka.

Hiki ni chumba cha mkutano chenye meza nyeusi. Watu watatu wakiwa wameketi na kushiriki mazungumzo. Kwenye ukuta kuna skrini kubwa inayoonyesha watu kwenye skrini kwa njia ya mkutano mtandaoni. Meza ina kompyuta ndogo, glasi za maji, kikombe cha kahawia, vitabu na mimea ya ndani. Ukuta una rangi ya samawati, ina alama za rangi tofauti ikiwa na muundo wa kipekee.

Hawa ni wasichana watatu wa shule wakiwa wamevaa sare za rangi ya blue . Wamekaa pamoja nje kwenye mazingira asili ya kutumia kupita mpakato. Mmoja wao anaonekana akielekeza kidole kwenye skrini huku wengine wawili wakitazama kwa umakini. Mazingira yanayozunguka yanaonyesha nyumba na miti.

Hawa ni watu wawili wakifanya kazi mezani, mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato inayowasilisha taarifa kuhusu elimu mtandaoni mwingine akibonyeza simu. Kando kuna kikombe pengine cha kahawa, daftari, kalamu na mimea midogo ya mapambo.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya mbao vyenye matandiko ya rangi nyekundu na nyeupe. Kuna kabati la mbao refu pande wa kulia na rafu ya viatu pande wa kushoto. Dirisha lina pazia la kahawia na kitambaa cheupe. Sakafu ni ya rangi ya kijivu na ukuta ni wa rangi ya lugha.

Hiki ni chumba chenye vitanda vingi, vilivyopambwa kwa rangi ya waridi na vifuniko vyeupe, vinavyosimama kando. sakafu ni ya kahawia na mlango ni wa bluu kwa umbali. Mapazia meupe yanasimama kwa urufu ukiunda mazingira ya utulivu. Vitanda vina mifuko vya kulala vimewekwa kwa utaratibu. Hewa inaonekana safi na yenye hali ya amani.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha juu na chini kilichotengenezwa kwa mbao, karatasi ya rangi ya maua kwenye godoro la chini. Viti viwili vya rangi ya chungwa, meza karibu na dirisha, pazia la kahawia, kuta wa rangi wa kijivu na sakafu ya vigae.

Hiki ni chumba chenye meza ndefu, viti vingi ,bodi nyeupe, dirisha, rafu ya vitatu, ukuta wa rangi ya kijani, karatasi, vifaa vya ofisi ,taa, sakafu ya matofali ,picha, alama za kuchora ya kushikilia viti. Linaonkeana kuwa ni darasa la wanafunzi au dom

Hiki ni chumba cha wagonjwa kilicho na vitanda vya hospitali. Pazia za bluu zimefungwa kuzunguka vitanda hivi. Godoro la waridi limewekwa juu ya kila kitanda. Kuna meza kando, dirisha kubwa inaangalia nje.

Hiki ni chumba chenye kitanda chenye shuka la buluu na mto uliokunjwa. Pembeni kuna meza ambao ni ndogo yenye ua ndani ya chumba cha maua. Kuna kiti cheusi kando ya meza. Dirisha liko wazi ukutani. Pia kuna feni ya kusimama karibu na taa ndogo lililowekwa juu ya kabati dogo. Ukuta ni mweupe.

Hiki ni chumba chenye kitanda chenye blanketi jekundu, dirisha lililofunikwa na pazia la rangi ya kijivu. Jiko la microwevu nyeusi, friji ndogo, kiti cha rangi ya chungwa kinaonekana na ukuta wa rangi ya beige .

Hii ni maktaba yenye rafu nyingi zimejaa vitabu tofauti, meza ndefu iko mbele pamoja na viti vya rangi nyeusi. Sakafu ni ya kahawia na dari ina taa za kiufundi. Dirisha kubwa linaangalia nje huku ukuta ukiwa wa kijivu. Mazingira yaonekana tulivu, inafaa kwa kusoma.

Hii ni jumba la madirisha mengi yanayoruhusu mwanga wa jua kuingia. Kuna viti vingi vya kidato vilivyowekwa kwa mpangilio wa mstari. Kuta zake ni nyeupe na kuna mbao ya mchoro upande mmoja. Katikati kuna meza ya mwalimu iliyowekwa karibu na vifaa vya maonyesho. Sakafu n safi na rangi yake ni ya kijivu.

Hili ni bweni la vitanda vingi vya ngazi. Magodoro yakiwa yamefunikwa na shuka ya kijani. Juu ya kila kitanda kuna neti za mbu zilizosimamishwa kutoka dari ya mbao. Mazingira yanaonekana kuwa ya wanafunzi au kambi ya maakazi ya pamoja.

Hawa ni wachezaji wawili wa voliboli wakipigana mpira wa njano na buluu juu ya wavu mwekundu. Mmoja amevaa jezi la buluu namba kumi na mbili, huku mwingine akiwa na jezi ya kijani na nyeupe. Umati wa watazamaji wamekusanyika.

Hivi ni vitanda viwili vimeshikana, ya juu ikiwa nyekundu, chini ikiwa na shuka ya buluu. Kuta ni rangi ya waridi. Kuna kifupi iliyoonekana pembeni dirisha inaleta mwanga wa asili. Kuna pazia ya rangi ya waridi.

Hiki ni chumba cha mabweni chenye vitanda vya ghorofa. Ukuta una rangi ya bluu iliyochakaa na madirisha machache yenye mwanga mdogo unaoingia. Baadhi ya nguo zimepangwa kwenye vitanda au kuning'inia. Kunaonekana kuwa na msongamano na hali ya usafi haijazingatiwa sana.

Huyu ni msichana aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi akiwa kwenye maktaba. Amesimama kando ya ngazi ndogo ,huku akishika na kusoma kitabu. Pembeni yake Kuna rafu zilizojazwa na vitabu vingi vya aina tofauti. Hali ya mazingira inaonekana kuwa tulivu .

Hawa ni wanaume wawili wakiwa ndani ya ofisi. Wameshikana mikono huku mmoja akiwa ameshika mpira wa kandanda. Mezani mbele yao kuna makundi mengi ya dhahabu yanayoashiria ushindi au mafanikio katika mashindano mbalimbali. Ukutani kuna karatasi zilizobandikwa huenda ni matangazo au taarifa rasmi. Mazingira yanaonyesha ya kuwa sehemu taasisi au shule ambayo hufanikiwa katika michezo.

Darasa la shule ya msingi au sekondari kunaonekana kuwa na ubao mrefu wa rangi nyeusi uliowekwa ukutani na kuna maandishi yaliyoandikwa juu yake Kwa chati. Kando kuna karatasi za rangi zilizobandikwa labda ni ratiba au matangazo ya kitaalum. Meza na viti vya wanafunzi zimetengenezwa kwa mbao. Kuna vyombo vingine chini karibu na kona.

Hiki ni chumba cha mkutano na unaonekana unaendelea .Watu kadhaa wamekaa kwenye meza kubwa ya mbao wakiwa wamevalia mavazi rasmi kama suti. Kuna chupa za maji mezani na vipasa sauti ikionyesha kuwa pengine ni kikao cha viongozi au maafisa wa serikali. Mlango wa mbao unaonekana upande wa nyuma.

Hawa ni watu wa tano waliovaa mavazi ya kitamaduni mbele ya bango la sherehe ya Thika road Christrian high school. Wamevalia nguo za rangi tofauti hiyo ni pamoja na kahawia, bluu na nyeusi zilizopambwa kwa uzuri. Nyuma yao kuna kuta rangi ya manjano na mlangoni ambao.

Hili ni bango la shule jeupe lenye maandishi Thika Road School alama ya msalaba. Bendera iko ya Kenya inapepea kando hapo. Miti mirefu imechakaa iliyopanda vizuri na barabara yenye alama za njano na nyeusi. Mwanamke anatembea kwenye njia.

Hawa ni wanafunzi wamevaa sare zilizofanana shati ya rangi nyeupe na suruwali nyeusi wengine wamesimama huku wasichana watatu wamekaa kwa nyasi. Unaonekana kuwa ni wakati wa jua .Mazingira yanaonekana kuwa na miti mingi.

Ni mwalimu na watoto wawili wakisoma katika maabara. Amevaa koti nyeupe na anashikilia kioo chenye rangi nyekundu. Mtoto amevaa jezi nyeupe na wanafanya majaribio kwa kwa kutumia vifaa vya kemia .Meza Ina vyombo vya majaribio yenye rangi tofauti. Chumba kinakaa safi na mmea mdogo pembeni.

Hawa ni wanaume kadhaa waliovaa fulana tofauti, wakichukua chakula kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya chungwa. Chafu ziko kwenye vifaa vya chuma vilivyowekwa juu ya meza, vikiwa na mboga rangi mbali mbali. Ukutani kuna michoro tofauti katika fremu za mbao, na dirisha la mbele lina mwangaza wa asili.

Huyu ni kijana na mama wamekaa mezani. Amevaa jezi ya rangi ya chungwa na anatumia mikono yake kuelezea kitu mama amevaa nguo ya kijani meza ina kompyuta vitabu na kikombe. Chumba kina dirisha na mimea ya ndani.

Huyu ni mwanamke, amevaa jezi ya rangi ya waridi akiwa ameketi kwenye kiti ya kijani. Mwengine anayemudu, amevaa jezi ya mchanganyiko wa rangi, akiashiria skrini ya kompyuta iliyo wazi mezani. Chumba kina raketi yenye vifaa vya rangi ya manjano pembeni.

Huyu ni mwalimu na mtoto mdogo akiwa darasani. Anashikilia kibao cha kielektroniki akimudu mtoto ambaye anaangalia kwa makini. Chumba kina ubao wa rangi ya kijani na ramani kwenye ukuta. Meza ina vitabu na vifaa vya kujifunzia.

Huyu ni mwalimu mwanamke aliye na nywele ndefu akiwa amevalia jezi ya bluu akiongea na mtoto mdogo aliyevaa nguo ya mchanganyiko wa rangi kwenye meza ya kijani. Pembeni kuna mtu, kalamu na karatasi mkononi mwake huku mtoto anazingua vizuizi vya michezo.

Huyu ni mtoto amevaa suruali nyekundu. Anatembea juu ya mkeke uliotandazwa kwenye nyasi za kijani. Mkeka una sehemu mbalimbali zenye vitu tofauti vya kuguzwa kama vile vipande vya povu, rangi, vipira vya plastiki na vitambaa vya buluu.

Hawa ni watoto wakiwa na mwalimu wao aliyevaa shati ya bluu. Na anaonekana na furaha. Meza ni nyeupe na iko na bidhaa mbalimbali pengine ya mafunzo. Nyuma yao ni ukuta ulio na maandishi tofauti. Chini kuna kabati mbili moja upande wa kulia nyingine wa kushoto. Kazi inaonekana ni ya mbao.

Huyu ni mwalimu mwenye tabasamu, amevaa sweta ya kijani, shati jeupe na suruali nyeupe akiongoza darasa. Mtoto msichana mwenye nywele ndefu, fulana ya buluu na sketi ya mistari ameinua mikono juu kwa furaha. Mvulana aliye mbele yake ameelekeza mikono nyuma, mazingira yanaonyesha samani za darasani, mbao nyeupe nyuma na vifaa mbalimbali vya kufundisha.

Huyo mtoto mdogo anayechora kwenye karatasi kwa msaada wa mwanamke mkubwa. Wote wako kwenye meza yenye vifaa vya kuchora kama kalamu na kuhifadhia vitu. Mtoto ana jezi nyeupe na nywele zilizofungwa kati. Mwanamke ana jezi ya rangi ya kijivu na nywele refu. Wote wanaonekana wakiwa makini.

Huyu mwanamke na mtoto akiwa kwenye chumba cha darasa. Amevaa jezi nyekundu na saa mkononi, ikifanya ishara za mikono. Mtoto aliye na nywele zilizofungwa kwa njia ya amevaa vazi la maua na anamudu uso wake. Wote uko karibu na meza iliyo na kitabu wazi.

Huyu ni mwalimu mwenye jezi nyekundu, akifundisha mtoto mdogo. Wanatumia bodi kubwa yenye herufi za sauti za kiswahili, pamoja na ishara za mikono. Nyuma kuna ubao wenye maandishi ya kiswahili na hesabu, pamoja na meza za buluu.

Mwanamke mwenye nywele ndefu anafanya kazi kwenye meza, amevaa jezi nyeupe na anashikilia kalamu, karatasi na kompyuta ziko mbele yake, chumba kina dirisha, na kiti cha ngozi, kuna sahani ya makuti kwenye meza pia.

Huyu ni mwanamke mmoja mwenye miwani anatabasamu na kuwasiliana na msichana mdogo kwa kutumia lugha ya ishara. Wote wawili wamekaa kwenye meza na mmea mdogo wa karatasi upande wa kulia.

Huyu ni msichana mwenye furaha, anacheza na kifaa cha mfireji ya rangi tofauti. Amevaa je fulana ya waridi na miwani ya zambarau. Nywele zake zimefungwa kwa kamba na zimepambwa kwa vipini. Chumba kina vifaa vya michezo vingine kwenye rafu nyuma yake.

Mwalimu anafundisha amevaa shati ya rangi ya blue na saa mkononi. Mtoto ana kichwa cha nywele zilizofungwa kwa kamba ya rangi ya waridi, wote wana onyesha mikono wakiwasiliana kwa ishara. Nyuma yao kuna ubao wenye namba tofauti na herufi.

Huyu ni mwanamke akiongea na mtoto mwenye nywele zilizosokotwa. Anakaa kwenye meza nyekundu iliyo na kadi za rangi tofauti. Chumba kina rafu za mbao zilizo jaa vifaa vya michezo na vitabu. Mazingira yaonekana ya kujifunza.

Hawa ni wanafunzi wachanga wakikaa darasani wamevaa sare tofauti baadhi wameshika kalamu na daftari wengine wakiandika mwalimu amesimama mbele akiwa amevaa koti jeupe. Mandhari ya darasa lina madawati ambao dirisha limefunguliwa kuruhusu mwanga. Mazingira yanaonyesha ari ya kujifunza.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia akiwa amevaa nguo nyeupe. Mtu mkubwa mwenye jezi nyeupe anamshika uso kwa mikono yake yenye saa. Chumba kina rafu nyeupe iliyo na vifaa vya rangi tofauti kama buluu, nyekundu na manjano.

Hawa ni watu wanaozungumza kwa ishara katika chumba chenye meza nyeupe, kiti na mmea wa ndani. Mwanamke amevaa shati nyeupe na anatabasamu, naye mwanaume amevaa jezi ya mchanganyiko wa rangi, ya kijivu, na kijani.

Hapa ni darasa ambapo msichana mdogo na mwalimu wake wanasaidiana kutumia lugha ya alama. Nyuma kuna mwanafunzi mwingine anayesoma au kuanglia kitu mezani. Ukuta umechorwa maaadishi mbalimbali huku mazingira yanaonekana safi na ni ya kirafiki kwa watoto.

Huyu ni mwalimu anayefundisha wanafunzi lugha ya alama. Anaeleza kwa mikono yake, uso wake, na kuonyesha mawasiliano yenye hisia. Kwa ajili ya wanafunzi wake, wengi wao wana ulemavu wa kusikia. Kuna mabango yaliyoandikwa kwa chaki. Maandishi haya yanaonekana kuwa ya somo la lugha.